Kwa hii picture hapa ni shuleni ambapo unapatana na faili zimewekwa dawatini za rangi tofauti ya nyeusi, ya majano, samawati zimewekwa moja moja dawatini.

kuwa hili ni picha hapa, wanasoma lishe bora, mzee amevaa koti la kanzu, ameshuka faili, mtoto amevaa sare za shule yenye rangi ya kijani na nyekundu.

Hapa ni shuleni ambapo nakutana na faili za aina tofauti tofauti na rangi kama vile; samawati , nyeusi, majano, kijani na nyeusi na nyekundu zimewekwa katika dawati moja.

Kwa hili picha naona wachezaji wa timu mbili ambao wako katika kiwanjani wanacheza mpira. Wengine wanatumia magongo kutembea na ni walemavu na mtu amesimama katikati yao.

Kwa hii picha hapa ni shuleni, ambapo, tunapatana na mahabaria ya kemia na ya bilojia imewekwa mlangoni. wanafunzi waone. Mlango kuna rangi kawiya

Hii picha ni juu ya mazoezi ambapo unapatana na wanaume wawili ambapo mmoja amekalia kiti cha magurudumu, mwingine amesimama, na kumfanyia mazoezi mwenye ameketi chini. Amevalia shati nyekundu.

Hapa hivi picha tunaona wachezaji ambao wamevaa sare kama huyu wa kwanza amevaa sare nyeusi na mwingine ya manjano na mwingine nyekundu huko juu ya huyu mwingine amevaa ya kijani na nyekundu kuna huyu mwingine natumia magongo